Hapa naona mwanaume anaosha mikono. Ni kama ametoka msalani au ako kwenye hoteli anaenda kukula ama ashamaliza kukula. Kuna hadi sabuni ya kipande ya kusaidia kung'arisha mikono.